Wanariadha wawili wa kiume wakikimbia kwenye uwanja wa mbio wakiwa wameunganishwa kwa kamba fupi ambayo ni njia ya kawaida inayotumiwa katika riadha za parariadha kwa kuwaongoza wanariadha wasioona. Wakimbiaji wote wawili wako katika mwendo wakiwa na misimu iliyodhamiriwa na hatua zilizoratibiwa zikionyesha kuwa wana uwezekano wa kufanya mazoezi au mashindano.

Kikundi cha watu wanaojishughulisha na shughuli za kupiga makasia kwenye eneo la maji duni lililozungukwa na mikoko. Mtu wa kati ni mtu aliyekaa kwenye boti maalum ya kupiga makasia akiwa amevalia flana nyekundu ya Kenya na kofia.

Kipindi cha mazoezi au kufundisha kinachohusisha wachezaji wa mipira wa miguu waliokatwa viungo kwenye uwanja wa nyasi. Wawili kati yao ni wachezaji wa mpira wa miguu waliokatwa viungo vya mguu. Kila mmoja akitumia juzi ya magongo ya paji la uso na kuwa na mguu mmoja.

Ishara ya usalama iliyowekwa nje karibu na tanki kubwa ya maji nyeusi. Ishara hiyo inasomeka, Hatua ya Mkutano wa Moto na mshale mwekundu unaelekeza kulia. Ishara hiyo imewekwa kwenye vigingi vifupi vya chuma kwenye enoe lenye nyasi.

Mlango wa shule ya upili ya wasichana Mama Ngina. Vipengele muhimu ni nembo kubwa iliyochorwa ukutani inayosomeka, Shule ya Sekondari Ya Mama Ngina Ya Wasichana Elimu ni Msiba. Nembo hio ina tochi iliyowashwa, kalamu na kitabu wazi kinacho ashiria maarifana kujifunza.

Jengo la shule linaloitwa, "The Nyali School". Muundo wa ujenzi wa hadithi nyingi ulijenga katika vivuli vya buluu na nyeupe. Kubuni ni raisi na ya kazi na ya kawaida ya taasisi nyingi za elimu. Jina la shule limeandikwa kwa herufi nzito sehemu ya juu ya jengo, "Shule ya Nyali".

Sauti iko chini haskikii.